Mazingira haya ni ya uwanja wa kuegesha magari tunaona gari zilizo na rangi tofauti ikiwemo nyekundu, nyeusi, kijivu, na nyeupe huku watu wakiwa wamesimama wengine wakiwa wameketi.

Mazingira haya ni ya dukani tunaona mlango ulio na rangi ya kijani na maandishi meupe likiwa karibu na pikipiki iliyoekezwa nje.

Mazingira haya ni ya uwanja wa magari tunaona magari yaliyo na rangi tofauti tofauti kama samawati, kahawia, nyeusi, nyekundu, nyeupe na kadhalika.

Mazingira haya ni ya barabarani .Tunaona gari lililo rangi ya nyeupe likiwa limefunguliwa mlango. Pembeni kuna jumba iliyo na madirisha ya glasi na mti mmoja .

Mazingira haya ni ya sokoni tunaona aina tofauti za viatu zilizo na rangi ya njano, samawati, kijani, nyeusi na nyeupe.

Mazingira haya ni ya sokoni tunaona viungo vya upishi kama nyanya, hoho, kitunguu na dania zilizo na rangi tofauti kama kijani, unjano na nyekundu.

Mazingira haya ni ya uwanja wa magari zilizo na rangi tofauti kama nyeusi, nyeupe, nyekundu, kijani, kijivu na samawati zikiwa zimeegeshwa.

Mazingira haya ni ya uwanja wa kuegesha magari. Tunaona gari iliyo na rangi ya samawati kwa umbali likiwa limesimama kando ya magari yaliyo na rangi tofauti kama, nyeusi na nyeupe.

Mwanamke mwenye shati iliyo rangi ya nyeusi. Anaonekana akiwa amesimama kando ya mashine mbili, moja ikiwemo ya kutoa mafuta ya kupika, na ingine ya kutoa maziwa.

Mazingira haya ni ya sokoni, tunaona vikapu na vyo uswa vikiwa na rangi tofauti kama waridi, nyekundu kijani na nyeupe zikiwa zimeegeshwa chini ili wateja waweze kununua.

Mazingira haya ni ya barabarani. Tunaona gari moja refu iliyobeba magari ndogo iliyo na rangi tofauti kama kijani, nyeupe, nyeusi na kijivu.

Mazingira haya ni ya uwanja wa kuegesha magari. Tunaona mtu aliye na jinsia ya kike akimkabidhi mwanaume kifunguu ya gari ili aweze kuendesha.

Mazingira haya ni ya uwanja wa kuegeshea magari. Tunaona magari tofauti zilizo na rangi ya kijani, kijivu, nyeupe na nyeusi.

Mazingira haya ni ya sokoni tunaona aina tofauti ya matunda yaliyowekezwa ili wateja waeze kununua kama ndizi, machungwa, nyanya, maembe na kadhalika.

Mwanaume aliyevalia suti, anatabasamu. Huku akiwa ameshikilia karatasi, ambayo anaonyeshwa na mtu aliye na jinsia ya kike.